Mkuu wa wizara ya elimu Machogu, ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi. Amesimama mbele ya microphone , na kwa mkono wake amebeba karatasi nyeupe.

Vilema wa timu mbili. Wanacheza mpira wa kandanda. Mmoja amevaa sare ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe na mwingine amevaa sare ya rangi nyekundu na nyeupe.

Watu ambao wamevaa nguo za rangi nyekundu, na kichwani kofia za rangi nyeusi na mstari nyeupe. Wanaendesha vilema kwenye magurudumu yao, huku wamevaa bendera na kubeba bendera yake.

Chumba cha mabati ya rangi nyekundu, madirisha yake yamepakwa rangi nyeupe, na mbele yake kuna miti, maua na uwanja ambao una nyasi ya rangi ya kibichi.

Katika uwanja, kuna tenki ya maji ambayo ni ya rangi nyeusi. Miti ambayo imepandwa, kwenye maua pamewekwa mlingoti ambao umepakwa rangi nyeupe.

Faili za rangi ya samawati, nyeusi, kijani kibichi, nyeupe, nyeusi zimepangwa kwenye rufaa ya rangi nyeupe ndani ya chumba chenye kuta za rangi nyeupe.

Kwenye ukuta, kumewekwa kibao chenye maandishi, ambayo yanaonyesha maelezo ya shule, mojayapo ni kutii amri za shule, kufanya kazi kwa umoja, na kuheshimu wenzao.

Kitabu cha rangi ya samawati. Juu yake imeandikwa sayansi ya kompyuta, ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya saba, imewekelewa juu ya karatasi ya rangi ya manjano.

Mlango wa udhurungi kwenye chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi, juu ya mlango kumewekwa karatasi nyeupe ,yenye maandishi inayosema "wanafunzi hawakubaliki kupitia huu mlango."

Wanariadha wawili. Mmoja amevaa sare nyeusi, mwingine amevaa sare nyeusi na ya rangi ya kijani kibichi. Chini yake majina yao, inchi wanapotoka, mwaka na tarehe ya kuzaliwa, na mchezo wao.

Katika darasa lenye kuta za rangi ya kijani kibichi, kifutio cheusi ambacho chini yake ni cha mbao, kimeekelewa kando ya kuta.

Kando ya chumba chenye mabati ya rangi nyekundu, kuna mlingoti ambao umepakwa rangi nyeupe, nyasi ambayo imepandwa, na maua ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Karatasi za manila, ambazo ni za rangi ya manjano, kijani kibichi, hudhurungi na zambarau. Zimepangwa ndani ya karatasi kando ya chumba ambacho ni cha rangi nyeuka.

Chumba cha ghorofa tatu. Kuta zake ni za rangi nyeupe na samawati na mbele yake pamepandwa maua ya rangi ya kijani kibichi na kuna kibao cheupe chenye maandishi nyekundu.

Wanawake vilema wameketi kwenye magurudumu yao. Wamevaa tisheti za rangi nyekundu na long'i za rangi nyeusi. Tisheti zenyewe zimeandikwa Kenya na nyuma yao kuna chumba cha ghorofa.

Timu mbili ya wachezaji wa kandanda ambao ni vilema wamevaa sare ya rangi ya machungwa na timu ingine rangi nyeupe na manjano wanacheza mpira katika uwanja.

Watu walio na ulemavu wa miguu wanacheza mpira wa kandanda. Wengine wamevaa sare za rangi ya kijani kibichi na nyeupe, na wengine wamevaa sare za rangi nyekundu na nyeupe.

Kwenye ukuta wa rangi nyeupe karatasi ya rangi nyekundu na nyeusi ina maandishi ya kucheza, kusoma na kukuwa pamoja na chini yake pamechorwa picha ya mtoto.

Waendeshaji baiskeli ambazo zimepakwa rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi na wamevaa sare za rangi nyeupe na nyeusi na zimechorwa bendera ya Kenya.

Kwenye chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi, kuna meza ya rangi nyeupe ambapo pamewekelewa tarakilishi na vitabu za aina mbalimbali.

Chumba ca ghorofa. Milango yake ni ya rangi ya samawati. Madirisha yake imepakwa rangi ya kijani. Mbele yake pamepandwa maua ambayo imepaliliwa na ingine ni nyasi.

Mlango wa rangi ya udhurungi umewekwa kibau au karatasi ya rangi nyeupe yenye maandishi ya kuonyesha hii ni maabara ya kemia au bayolojia

Tarakilishi ya rangi nyeusi ya aina ya Dell, imewekelewa juu ya meza nyeupe na kando yake kuna kitabu. Ukuta zilizo kwa chumba hiki ni za rangi ya samawati.

Ndani ya darasa lenye kuta za rangi ya bluu, mumewekwa viti za rangi ya hudhurungi na meza ambazo zimechakaa mbili, na ni za rangi ya hudhurungi.

Nyumba ambayo milango yake ni ya rangi ya samawati na madirisha yake yamefunguliwa. Mbele yake pamepandwa maua na mbele ya maua kuna uwanja ambao uko mkavu.

Kilema ambaye amebeba chuma za kutembelea na amevaa sare za uchezaji wa mpira wa kandanda, ya rangi ya manjano na nyeupe yenye maandishi ya Kenya na bendera ya Kenya.

Chumba ambacho ni cha ghorofa. Mabati ni ya rangi ya kahawia, milango ni ya rangi ya kahawia, madirisha yake ni rangi ya kahawia na mbele yake pamepandwa nyasi ambayo bado ingali kijani kibichi .

Chumba kilicho kisafi. Kuta zake ni za rangi nyeupe. Milango yake ni ya rangi nyekundu na chuma zilizo kwa veranda ni za rangi nyeusi.

Nyumba ya ghorofa yenye madirisha ya rangi ya kijani kibichi na mlango ya rangi ya kahawia. Kwa veranda kuna kiti cheupe na mbele yake kuna nyasi za kijani kibichi na paipu nyeupe.

Mlango ni wa rangi nyekundu, juu ya mlango pamewekwa karatasi nyeupe na jina la mwalimu Agnes, anayewakaribisha kwa darasa la gradi moja C.

Chini ya mti wa matawi ya majani kibichi na maua yaliyo ya samawati, kuna uwanja wa watoto kuchezea na kando yake kuna verenda ambalo linaonekana limechakaa.

Viti vya wanafunzi vya rangi ya kahawia, vimepangwa katika darasa la rangi nyeupe na dirisha zake za rangi ya kijani kibichi.

Juu ya meza ya rangi ya nyeupe pamewekwa kompyuta ambazo ni za aina ya del na kando pamewekwa vitabu za kusoma na vitabu za kuandika. Kompyuta zenyewe zimezimwa.

Mlango nyekundu, kumetundikwa karatasi nyeupe inayosema karibu na maelezo ya kila nukta katika neno karibu.

Mlango wa rangi ya kahawia na juu yake kuna kibao cha rangi nyeupe, kinacho maadishi ya kidato cha kwanza R.

Kilema anaendesha baiskeli kwenye barabara ya lami, huku amevaa miwani na kofia ya chuma na kando ya barabara, pamepandwa maua ya kijani kibichi iliyo na maua ya rangi ya machungwa.

Ndani ya darasa lenye kuta za rangi nyeupe. Pamewekwa madawati ya rangi ya kahawia na viti chini yake na juu ya madawati pamewekwa karatasi za mtihani za rangi nyeupe.

Faili za rangi ya buluu, machungwa, kijani kibichi, nyeupe, rangi ya waridi zimepangwa katika rafu yenye iko kwa darasa.

Mlingoti wa bendera ambao ni wa rangi nyeupe na chini yake rangi nyeusi. Upo mbele ya chumba cha ghorofa, chenye milango yake ni ya rangi ya kahawia na dirisha kijani kibichi.

Mlango wa rangi nyekundu, ulio na karatasi nyeupe yenye maandishi gredi sita C, mwalimu Zipori na mbele yake kuna mlingoti nyeusi na maua ya kijani kibichi.

Vilema wamevaa sare ya rangi nyekundu yenye maandishi ya Kenya na vinyasa vya rangi ya kijani kibichi. Wanafanya mazoezi katika uwanja.

Darasa lenye ubao wa rangi nyekundu na tangazo juu yake kwenye karatasi cheupe. Madawati mawili meupe na mengine kahawia.

Madawati ya rangi ya kahawia. Na viti za rangi za kahawia. Ziko ndani ya darasa. Lenye kuta za rangi nyeupe na chini nyeusi. Na kuna rafu za rangi nyeupe.

Vilema ambao wamekaa kwenye gari za magurudumu. Ilhali wengine wanawasukuma, na wanaume wote wamevaa nguo za rangi nyekundu huku wamebeba bendera ya Kenya. Na nyuma yake mashabiki wamekaa na kunaonekana bendera za nchi mbalimbali.

Kitabu cha msomaji wa darasa la pili. Ina maandishi kuhusu afya, usalama na adabu. Kitabu chenyewe kimewekelewa juu ya dawati ya rangi ya kahawia.

Juu ya mlango wa rangi ya kahawia pamewekwa karatasi nyeupe yenye maandishi inayosema wanafunzi hawafai kupitia kwenye huu mlango kutoka.

Chumba chenye kuta za rangi nyeupe, zimechorwa wanyama porini. Mabati yake ni ya rangi ya kahawia, na mbele yake pamepandwa maua na nyasi ambazo zinaonekana zimekauka.

Ndani ya ofisi kuna tarakilishi nyeusi nne, ambazo zimepangwa juu ya meza nyeupe. Kando yake kuna viti nyeupe na ofisi milango yake ni ya rangi ya kahawia.

Kwenye ukuta pamewekwa karatasi nyeupe, ambazo zimeandikwa siku za wiki ambazo ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Katika karatasi ya kijani kibichi na cheupe pamechorwa ilani inayoonyesha njia ya kuenda ofisi ya shule ya upili.

Faili za rangi nyeusi, blue , rangi ya waridi na machungwa zimepangwa ndani ya rafu ambazo ni za rangi nyeupe ndani ya ofisi.